Hapa ni kwenye kituo kidogo cha stima ambapo kuna bidhaa mbalimbali zinazotumika kuongeza au kupunguza nguvu za umeme. Kuna mihimili mikubwa ya rangi nyeupe iliyojengwa kwa chuma. Pia kuna transfoma zinazotumika kupandisha nguvu za umeme.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa utengenezaji wa nguvu za umeme au stima. Kuna bwawa lililo upande wa kituo kidogo cha kutengeneza stima na wanatumia maji ambayo yako ndani ya bwawa hili kufanya kazi hio.

Huu ni wakati wa mchana, na ni kwenye muktadha, wa kutengeneza au kuhifadhi nguvu za umeme ama stima. Kuna mihimili mikubwa ya chuma, na transfoma, ambazo zimeshikilia nyaya za stima. Wafanyakazi wanaonekana wakipita upande wa kushoto.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye kituo kidogo cha stima au nguvu za umeme. Zimezingirwa na ukuta wa nyaya. Ndani ya kituo hiki ni transformer mbali mbali na vifaa vingine vinavyotumika kupandisha au kushukisha nguvu za umeme. Kuna mihimili ya chuma inayo beba stima kutoka kituo hiki.

Huu ni wakati wa mchana, na ni kwenye kituo kidogo, cha kutengeneza nguvu za umeme au stima. Kuna mifereji au bomba kubwa, za chuma zinazopita upande wa juu, zimeshikiliwa na mihimili ya chuma. Wahandisi, waliovalia koti za rangi ya kijani, na wengine rangi za manjano, wanaonekana wakitembea kwenye barabara, katikati ya kituo hiki.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye kituo kidogo cha stima. Huu ni mhimili wa mbao ambao umebeba nyaya za stima zinazosafirisha nguvu za umeme kutoka upande mmoja mpaka mwingine. Kuna vidude mbalimbali zilizowekwa kwenye nyaya hizi kwa kusudi ka waandisi wa stima.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye mkutadha wa uzalishaji wa stima ama nguvu za meme kuna kiwanda ambacho kuta zake zimepakwa rangi ya kijani , moshi mkubwa au muke unaonekana ukitoka kwenye kiwanda hiki. sehemu kubwa imesafishwa kwa kukatwa nyasi na kukatwa miti.

Huu ,ni wakati wa mchana, nani kwenye muktadha wa vituo vidogo vya nguvu za umeme au stima. Kuna mhimili mkubwa uliojengwa kwa chuma na umetumika kushikilia nyaya za umeme. Mhimili huu,u ndani ya shamba la mahindi na umezingirwa kwa ukuta wa nyanya.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye kituo cha stima au nguvu za umeme. Kuna utumizi wa nguvu za maji kutengeneza nguvu za umeme kwa kutumia teknolojia. Kuna moshi unaoonekana ambao ni mvuke unaotokana na maji yanayotumika kutengeneza stima hii.

Hapa ni kwenye kituo cha kutengeneza stima au nguvu za umeme kwa kutumia joto itokayo kwenye ardhi. Kituo hiki ki katika uwanja mkubwa na kwenye milima ambapo joto hii inapatikana. Kuna moshi au mvuke unaoononekana kutoka kwenye kampuni hii.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa kutengeneza au kuhifadhi nguvu za umeme au stuma. Ni kwenye kituo kidogo cha stima, ambacho kina mabomba makubwa ya chuma na moshi mkubwa au mvuke unaoonekana ukitoka.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa sehemu ndogo au kituo kidogo cha stima. Kuna mihilimi mikubwa iliyojengwa kwa chuma. Mihimili hii imeshikilia nyaya za stima zinazopitisha nguvu za umeme za kiwango cha juu.

Huu ni muktadha wa nguvu za umeme au stima. Ni kwenye kituo kidogo cha stima chenye transfoma kadhaa ambazo zinatumika kupandisha au kushukisha nguvu za umeme kulingana na maitaji na matakwa ya waandizi wa stima.

Huu ni wakati wa mchana hasa kwenye kituo kidogo cha nguvu za umeme au stima. Kituo hiki kina transformer mbalimbali zinazotumika kuongeza nguvu za umeme au kupunguza. Hili hufanyika na wahandisi kwa matakwa yao.

Haya ni mazingira ya kutengeneza umeme. Kuna kituo kidogo kinachotumia nguvu za maji kutengeneza umeme. Kituo hiki kinaweza kutumika kupandisha nguvu za umeme au kushukisha kulingana na matakwa au mahitaji ya wahandisi wanaohusika.

Haya ni mazingira ya kituo kidogo cha stima, ambapo teknolojia hutumika na waandisi kupandisha au kushukisha nguvu za umeme. Hii hufanyika kulingana na kusudi la waandisi hawa, kulingana na watu ambao wanaishi karibu na eneo hilo.

Hapa ni ndani ya kituo cha stima au umeme cha kampuni ya Kenya Power. Kituo kimezingirwa kwa ukuta wa mawe. Nyuma ya ukuta huu ni miti mirefu ya kijani inayoonekana kutoka juu. Kitoa hiki kinatumika kupandisha nguvu za umeme au kushukisha kulingana na matakwa ya wanasayansi.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa umeme au nguvu za stima. Kuna minara mikubwa ya chuma au mihimili inayotumika kushikilia nyaya za stima zinapopitisha nguvu za umeme. Nyaya hizi zinapitisha nguvu nyingi sana na zimewekwa juu sana ambapo binadamu kawaida hawezi fikia akifanya biashara zake.

Huu ni wakati wa mchana msituni na ni kwenye muktadha wa kuhifadhi maliasili na mazingira yetu. Kuna eneo ambalo lina maporomoko ya maji upande wa kulia. Kuna bomba za maji upande wa kushoto ambazo ni za rangi ya kijani .Zinasafirisha maji kutoka eneo moja mpaka nyingine.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa kuhifadhi mali asili na mazingira yetu. Hawa ni wachezaji wa ngoma za kitamaduni ambao wamevalia nguo zao za kitamaduni zilizotegenezwa kwa shanga. Wanawake wamevalia mikufu kwenye shingo na wanaume wameshikilia vijiti au miti.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye mkutadha wa kuhifadhi mazingira na mali asili yetu. Nikwenye milima maalum ambayo inaitwa Ngong. Wanaume wawili na mwanake mmoja wanaonekana wakitembea juu ya milima hii uku wakitabasamu wamevaa nguo za rangi ya samawati.

Huu ni wakati wa mchana, na ni kwenye muktadha wa kuhifadhi mazingira yetu na mali asili. Wafanyikazi wawili wanaume wanaonekana wakiokota takataka za plastiki, ili kuusafisha mto ambao unapita nyuma yao.

Huu ni wakati wa mchana kwenye bunga la wanyama. Ni kwenye muktadha wa kuhifadhi mali ya asili ma mazingira yetu. Kuna mnyama aina ya swara, ambaye anakula nyasi uku akiangalia upande wa mbele. Ana pembe kubwa.

Huu ni wakati wa mchana kwenye bunga la wanyama. Ni kwenye muktadha wa kuhifadhi mazingira yetu na mali asili. Kuna mnyama aina ya tumbili au nyani ambaye amejishikilia kwenye ukuta wa chuma uku akitazama mbele.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye mkutadha wa kuhifadhi mazingira yetu au mali asili. Kuna mwanaume ambaye anaweza kuwa mwalimu, na ameshikilia mche mdogo akitarajia kuupanda. Amezingirwa na watoto ambao wamemtazama.

Hapa ni kwenye shule ya sekondari ambapo masomo yanaendelea. Wanafunzi ambao ni wasichana wamekaa huku wakisoma somo la kompyuta. Wanatazama picha zilizo kwenye kompyuta za watu wanaozungumza.

Huu ni muktatha wa kuhifathi mali asili na mazingira yetu . Kuna eneo ndogo ya bustani ambayo imepandwa mimea kichakani na pia imetengenezwa bwawa ndogo kwa simiti. Kuna mawe pia yaliyo pangwa ili kuvutia watu wanaopita karibu na bustani hii.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa maliasili na kuhifadhi yanayotuzingira. Hapa ni ndani ya mbuga la wanyama na kuna wanyama aina ya kifaru, Ni watatu . Wamesimama kwenye nyasi ndani ya mbuga hili. Kuna njia ya gari moshi inayopita kwenye mbuga hili.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa kuhifadhi yanayotuzingira. Ni kwenye uwanja mkubwa ambao unakaa kama mbuga ya wanyama. Kuna misitu, michaka na nyasi. Katikati ya uwanja huu kuna mtu unaopita.

Huu ni wakati wamchana, na nikaribu na makao ya watu. Ni kwenye muktadha wakuhifadhi mazingira yetu na maji asili. Kuna mtu mkumbwa, unaonekano ukupita. Kuna uwanja wa nyasi inayoonekana ikiwa ya rangi, ya kijani. Kwa mbali, milima inaonekano.

Hapa ni kwenye mbuga la wanyama, na likona muktadha wa kuhifadhi mazingira yetu. Kuna wanyama, aina ya ndovu ambao wanaonekana wakitembea kwa barabara. Kuna gari la watalii lililoegeshwa kando ya barabara hii.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa mali asili na kuhifadhi yanayotuzingira. Kuna maji mengi yanayoonekana na yanaweza kutoka kwenye bwawa au mto. Kuna majani upande wa ukingoni na nyasi. Kuna ndege wanne ambao wana midomo meusi.

Huu ni muktadha wa mali asili na kuhifadhi yanayotuzingira. Hapa ni kwenye mbuga la wanyama ambapo mnyama aina ya chui anaonekana akiwa amekaa na kutazama upande wa mbali. Nyuma yake kuna matawi ya rangi ya kijani.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa mali asili na kuhifadhi yanayotuzingira. Kuna mnyama aina ya tumbili ambaye amesimama juu ya ukuta mdogo wa mbao ambazo ni za rangi tofauti tofauti. Mnyama huyu ana sifa ya kupenda na kula ndizi.

Huu ni wakati wa mchana , kwenye mbuga la wanyama . Ni kwenye muktadha wa kuhifadhi mazingira yetu na maliasili . Kuna ndege wa aina ya mbuni ambaye anaonekana akitembea huku akila midudu kwenye nyasi . Kuna miti na vichaka, kuna wanyama wengine wawilo ambao wamesimama wakiangalia mbele .

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye makazi ya watu. Kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa karibu, ni kwenye muktadha wa kuhifadhi mazingira yetu na mali asili. Kuna mto ambao unaonekana ukibeba maji machafu ambayo yamejaa takataka.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa mali asili na kuhifadhi yanayo tuzingira. Kuna mwanamke ambaye ametandika shuka yake nyeupe kwenye bustani. Kuna miti ambayo imemzingira na amekaa kwenye nyasi ya rangi ya kijani. Ameweka maua na vitu vingine vya kula kwenye sahani zake ndogo.

Huu ni muktadha wa kuhifadhi mazingira yetu pamoja na mali asili. Hapa ni ndani ya mbuga la wanyama ambapo kuna wanyama wawili wakubwa aina ya kifaru. Mmoja anakula nyasi huku mwingine akitembea mbele yake.

Huu ni wakati wa mchana kwenye mbuga la wanyama ni kwenye muktadha wa kuhifadhi mali asili na mazingira yetu, kuna ndege aina ya mbuni anayeonekana akipita, kuna nyasi ambazo zimekauka na ni za rangi ya hudhurungi.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea , hasa ni ndani ya chumba cha kusoma somo la kompyuta. Kuna wanafunzi ambao wamevalia sare za rangi ya samawati , wote ni wasichana. Wamekaa wakitazama kompyuta yao inayoonyesha picha za wanafunzi.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa kuhifadhi mazingira yetu na mali asili. Ni katika chumba kikuu cha maonesho ambapo wachezaji bomba wanaonekana wakifanya miondoko yao. Ni wanawake pamoja na wanaume. Wanaume wamevalia kofia zilizoundwa kwa ngozi za wanyama.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa kuhifadhi mazingira yetu au mali asili. Ni katika mto, ziwa au bwawa kwa kuwa ni eneo lililojaa maji mengi. Kuna ndege mweupe ambaye miguu miekundu na mdomo mmoja mrefu.

Huu ni wakati wa mchana jijini kwenye muktadha wa usafi wa kuhifadhi yanayotuzingira. Kuna mto mchafu uliobeba maji taka ya rangi nyeusi. Kando ya mto huu ni takataka zilizotupwa. Watoto watatu wanaonekana wakiwa wamesimama wakitazama uchafu huu.

Huu ni wakati wa mchana, na ni kwenye muktadha wa kuhifadhi maliasili na mazingira yetu. Ni kwenye milima maarufu ambayo inaitwa Ngong. Kuna watu ambao wanapanda milima hii, huku wanaume wawili wakionekana wakimsaidia msichana mmoja aliyevalia miwani kupanda mlima.

Huu ni muktadha wa mali asili na kuhifadhi yanayotuzingira. Kuna mto unaopita na unaonekana ukiwa na maji machafu ya rangi ya njano. Kuna wafanyakazi watatu ambao ni wanaume wanaosafisha mto huu na maeneo ambayo yamezingira mto.

Huu ni muktadha wa mali asili na kuhifadhi mazingira yetu. Kuna msitu ambao umemea ndani ya mto au bwawa la maji. Msitu huu ni mkubwa na una mimea yenye rangi ya kijani. Maji yenyewe ni safi na ni maji ya kiasili.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye bustani ambayo ina nyasi ya rangi ya kijani na miti mikubwa ya kiasili .Ni mahali ambapo watu hukuja kutuliza mawazo. Katikati ya bustani hii ni meza na kiti ambayo watu wanaweza kuja kukalia. Ni kwenye muktadha wa kuhifadhi mazingira na mali asili.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha ya kuhifadhi na kuchunga mazingira yetu. Ni karibu na makao ya watu na kuna nyumba zilizo jengwa kwa matope huku zingine zimejengwa kwa mawe. Kuna kijito kidogo ambacho kinabeba maji machafu yanayoweza kuleta magonjwa. Kuna takataka zilizo tupwa kando ya kijito hiki.

Hapa ni wakati wa mchana kwenye mbuga kuu la wanyama. Kuna wanyama wawili aina ya kifaru ambao wanaonekana wakila nyasi . Nyasi hii imekauka na ni ya rangi ya hudhurungi. Kuna misitu nyuma na vichaka.

Huu ni wakati wa mchana jijini, ambapo mto mchafu sana uliobeba maji taka unapita. Kuna mwanaume anayeonekana bila shati, na anasafisha mto huu kwa kuokota takataka kutoka ndani. Kuna nyumba za mabati, na kuna moja ya ghorofa upande wa kushoto.

Huu ni muktadha wa kuhifadhi yanayotuzingira. Ni kwenye mbuga la wanyama ambapo kuna msitu na mnyama mmoja mrefu aina ya twiga. Hapa watalii huja kujivinjari. Kwa umbali, jiji kuu linaonekana kwa kuwa kuna manyuma ya ghrofa.

Hii ni mbuga ya wanyama na ni wakati wa mchana. Kuna wanyama aina ya ndovu ambao ni watano. Wawili wamelala chini wakicheza, huku wengine watatu wakiwa wamesimama. Wamezingirwa kwa ua. Nyuma ya ua hilo ni watalii mbali mbali. Baadhi yao wazungu, wengine ni waafrika.

Huu ni mto mdogo au mtaro unaopita nyuma ya makazi ya watu. Unabeba maji machafu sana kwa sababu ya kumwagwa kwa majitaka, takataka, na karatasi chafu bila kusafishwa. Watu wanaoishi karibu na mto huu wako hatarini ya kupata magonjwa.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa kuhifadhi yanayotuzingira. Kuna shughuli ya upanzi wa miti. Kuna wafanyikazi waliovalia nguo za kaunti ya Nairobi ambao wameshika miche. Mwanaume mmoja anampa mwenzake mche mmoja ili aweze kuupanda.

Hapa ni katika mbuga la wanyama kwenye uwanja wa nyasi ambapo kuna ndege wawili wanaonekana wakitembea wakielekea upande wa kushoto, ni aina ya ndege ya heroni wanatumika kuvutia watalii na kurembesha mazingira yetu.

Hii ni barabara kuu ya usafiri. Gari ndogo linaonekana likipita kwa mwendo wa kasi sana. Upande wa kulia, juu, kumejengwa njia ya gari moshi. Ni mchana ambapo jua lkimewaka, na kuna mawingu kidogo.

Hapa ni wakati wa mchana kwenye mbuga la wanyama, ambao wanavutia watalii na watu wengine wanaotaka kujiburudisha. Kuna wanyama watatu; aina ya nyani au tumbili. Wawili wadogo, wametazama upande wa kushoto, huku mmoja mkubwa akiangalia mbele.

Hawa ni wanaume wanne ambao ni waandisi, wanaoshughulikia mifereji mikubwa, iliyochimbiwa chini ya ardhi. Uchimbaji huu unaweza kusababisha mmomonyoko wa udongo. Wanaume watatu wamevalia nguo za samawati, huku mmoja akiwa amevalia nguo nyeupe.

Hapa ni ndani ya mbuga la wanyama ambapo kuna mnyama aina ya chui. Mnyama mwenyewe amekaa nyuma ya ukuta za nyaya, ambapo hawezi kupita. Watazamaji na watalii wanakaa upande wa nje, wakipiga picha kumwangalia chui huyo.

Huu ni muktadha wa eneo lilioadhirika na mafuriko na upepo mkali wakati wa gharika. Kuna maji machafu mno yanayopita. Kuna nyumba za mabati zilizobomoka. Wanaharakati waliovalia nguo nyekundu, wanaonekana kusafisha mto huu kwenye kando yake.

Hili ni bwawa la maji, lililoko ndani ya mbunga kuu la wanyama, kuna nyuni aina ya tai, waliosimama mbele ya bwawa hili. Wana sifa za kula mizoga, na nyama zilizobakishwa na wanyama wawindaji, kama vile fisi, na simba.

Haya ni maeneo yaliyoathirika na mafuriko na upepo mkali, kusababisha kubomoka kwa nyumba za mabati. Wanaume wawili wanaonekana wakipanga maeneo haya. Mmoja amevalia kofia ya kijivu na kabuti ya samawati, mwingine amevalia shati nyekundu na nyeupe.

Huu ni mto unaopitisha maji machafu ya rangi ya hudhurungi. Kando ya mto huu, ni watu wawili ambao wanaokota takataka ili kujaribu kufanya usafi. Upande mwingine wa mto, ni miti iliyopandwa. Licha ya haya, mmomonyoko wa udongo unaonekana.

Huu ni mtadha wa yanayotuzingira kama vile mimea, wanyama na ndege. Hapa kuna ndege hasaa, aina ya mwari, ambaye ana sifa ya kuwa na mdomo mrefu, wa rangi ya manjano. Ana miguu mirefu na manyoya meupe.

Hapa ni mjini wakati wa mchana ambapo shughuli za kusafisha mazingira zinaendelea. Kuna wanaume wanne wanaosaidiana kusukuma mkokoteni uliojazwa magunia na karatasi zilizojazwa takataka ndani.

Huu ni muktadha ya mazingira na uhifadhi wa maeneo inayo tuzunguka. Hapa ni katika uwanja wa mbuga la wanyama uliozingirwa na ukuta wa nyaya na miti. Mbuga hii inaweza kua na wanyama mbali mbali, kama vile simba na swara, ambapo watalii huja kujionea.

Hapa ni ndani ya mbuga la wanyama, ambapo kuna wanyama aina ya simba, kuna wa kiume na kike. Katikati yao kuna mti, wamelala katika uwanja wa nyasi. Nyuma yao kuna mabati yaliyowekwa kwa upande.

Haya ni maeneo ya mbuga la wanyama ambapo wanyama mwitu huletwa ili kuvutia watalii na kuongeza uchumi wa inchi, au kuhifadhi wanyama wenyewe kama wako hatarini. Kuna mnyama aina ya nguruwe mwitu ambaye amelala na ni wa rangi ya hudhurungi.

Hapa ni ndani ya mbuga la wanyama ambapo kuna wanyama wawili wakubwa aina ya kifaru. Kifaru mmoja amesimama akiangalia upande wa kulia huku mwingine akiwa amelala chini. Mahali walipo pamezingirwa na ukuta na kuna miti iliyo nyuma yao.

Huu ni muktadha wa utalii. Ni ndani ya mbuga la wanyama la Nairobi ambapo kuna wanyama wanne aina ya pundamilia. Watatu wanaonekana kusimama tu huku mwingine aliye upande wa kushoto kabisa anaonekana akila nyasi. Jiji la Nairobi linaonekana kwa umbali.

Huu ni muktadha wa kusafisha na kuzingatia mazingira yetu. Kuna mto unaopitisha maji machafu mno ya rangi nyeusi. Kuna wafanyikazi wanne waliovalia koti za rangi ya kijani, wanaosafisha mto huu kwa kutoa takataka na karatasi zingine zilizo ndani.

Hapa ni njee maegeshoni pa magari. Kuna gari moja nyeupe na gari nyingine nyeusi. Kando ya magari haya, ni ukuta ulio katikati ya manyumba mawili. Ukuta huu umechora mkiambiaji maarufu ambaye ni Mkenya kwa jina la Eliud Kipchoge.

Huu ni wakati wa mchana, kwenye mbunga la wanyama la Nairobi, kuna wanyama wawili aina ya punda milia, mmoja mkubwa anaonekana akiinama kula nyasi, huku mwingine amesimama tu, kwa umbali upande wa nyuma, jiji la Nairobi linaonekana.

Huu ni muktadha wa kuhifadhi mazingira yetu na utamaduni wetu. Kuna watalii wanne ambao watatu ni wanawake na mmoja mwanaume. Wanaburudishwa na watu waliovaa nguo za jamii ya Kimaasai. Mmoja amevalia ngozi ya mnyama kwenye kichwa, huku wengine wakiwa wameshika miti.

Hawa ni waimbaji wa nyimbo za kitamaduni. Kuna wanawake na wanaume. Wanaume wamevalia kofia zilizoundwa kwa ngozi ya wanyama. Wanawake wana kofia na shuka za rangi ya manjano, wako katika ukumbi wa maonyesho.

Huu ni wakati wa mchana jijini ambapo shughuli za usafiri zinaendelea. Ni kwenye maegesho ya mabasi ya kubebea abiria. Abiria mmoja aliyevalia shati nyeupe anaonekana akiabiri basi. Abiria wengine wanapita kando ya basi hili.

Huu ni wakati wa mchana mjini ambapo usafiri unaendelea . Ni kwenye maegesho ya magari ya kubebea abiria yakiwemo mabasi, na matatu ndogo . Matatu ni za rangi nyeupe huku mabasi yakiwa na marangi tofauti tofauti kwa mfano moja likiwa na rangi ya manjano na rangi ya samawati

Huu ni wakati wa mchana kwenye jiji kuu na ni kwenye kituo cha mabasi ambapo usafiri unaendelea. Kuna basi la usafiri ambalo limeegeshwa kwenye maegesho yake . Kuna mhudumu wa basi hili ambaye amesimama mlangoni akiwakaribisha waabiri.

Huu ni wakati wa mchana mjini ambapo usafiri unaendelea. Ni kwenye barabara kuu ambapo magari mbalimbali yanapita. Kuna mabasi ya kubebea abiria, magari madogo ya kibinafsi, pikipiki na pia watu ambao wanatembea kwa miguu

Huu ni wakati wa mchana kwenye barabara kuu ambapo usafiri unaendelea. Kuna magari aina mbalimbali kwenye barabara hii ikiwemo gari ndogo la kibinafsi, kuna gari la polisi na gari la uchukuzi. Katikati ya barabara ni bango ambalo linaelekeza watumiaji.

Huu ni wakati wa mchana jijini ambapo usafiri unaendelea. Ni katika kituo cha mabasi ya kubebea abiria. Wahudumu wa mabasi haya wanaonekana wakiwa wamesimama huku wakiwa wameshika mabango yanayoonyesha ambako mabasi haya yanaenda na nauli ambayo inalipishwa

Huu ni wakati wa mchana jijini na ni kwenye kituo cha kubeba abiria ambapo usafiri unaendelea. Kuna mabasi ya aina mbalimbali ambayo yameegeshwa huku yakifuatana kwa mstari mmoja. Mabasi haya yamechorwa michoro ya kuvutia abiria.

Huu ni wakati wa mchana jijini na ni kwenye kituo cha mabasi ambapo usafiri unaendelea, kuna msongamano wa magari uko kwa barabara moja, abiria wanaonekana wakivuka barabara, kuna basi zilizoegeshwa ili wateja kuweza kuingia waweze kusafirishwa.

Huu ni wakati wa mchana jijini na ni kwenye barabara kuu ambapo usafiri unaendelea. Kuna magari ya aina mbalimbali kama vile madogo ya kibinafsi, malori na mabasi ya kubeba abiria. Barabara hii imegawanywa mara mbili ili kutenganisha gari zinazoenda upande wa mbele na zinazorudi.

Huu ni wakati wa mchana mjini ambapo usafiri unaendelea. Ni kwenye maegesho ya magari ya kubeba abiria, hali maarufu, matatu. Kuna matatu moja ya rangi ya manjano, ambayo imewekwa bango mlangoni, linaloonyesha kwenye matatu linaelekea. Kuna matatu zingine zilizoegeshwa mbele ya hii moja.

Huu ni wakati wa mchana mjini ambapo shughuli za usafiri zinaendelea. Ni kwenye maegesho ya basi ya kubebea abiria. Kuna mabasi ambayo yamepakwa rangi nyeusi na rangi ya kijani. Kwenye mlango kuna bango kubwa ambalo linaonyesha kwenye mabasi haya yanaenda.

Huu ni wakati wa mchana jijini ambapo usafiri unaendelea. Ni kwenye kituo cha kuegesha magari ya kubebea abiria, yaani matatu. Magari haya yamewekwa mabango juu yake ili kuonesha ambako magari haya yanaelekea.

Hapa ni jijini kwenye barabara kuu ya usafiri ambapo usafiri unaendelea. Kuna aina ya magari tofauti ambayo yako katika barabara hii. Kuna gari ndogo na nyuma yake ni basi kubwa ya kubeba abiria thelathini na watatu.

Huu ni wakati wa mchana kwenye barabara kuu ya usafiri. Kuna magari mbalimbali ambayo yanapita kwenye barabara hii kama vile lori na pikipiki na magari madogo ya kibinafsi. Kwenye kituo cha kubebea abiria wawili wanaonekana wakiwa wamesimama wakiongojea gari la kubeba abiria.

Huu ni wakati wa mchana jijini ambapo usafiri unaendelea, ni kwenye kituo cha mabasi ya kubeba abiria na kuna basi lililoegeshwa. Mlangoni limeweka bango lililoandikwa ambako basi hili linaenda.

Huu ni wakati wa mchana, kwenye barabara kuu ya usafiri. Kuna magari mbalimbali yakiwemo magari madogo ya kibinafsi, malori, matatu na pia mabasi ya kubeba abiria. Kuna polisi wa trafiki ambao wanaelekeza msongamano wa magari.

Huu ni wakati wa mchana mjini, ambapo shughuli za usafiri zinaendelea. Ni kwenye maegeshe ya mabasi ya kubebea abiria. Kuna basi moja lililopakwa rangi ya samawati. Mlangoni kuna bango ambalo limeandikwa ambako basi hili linaelekea, na nauli ambayo inalipishwa.

Huu ni wakati wa mchana kwenye barabara kuu ambapo usafiri unaendelea. Kuna baadhi ya magari yaliyo barabarani ikiwemo basi kubwa na gari ndogo nyeupe. Basi hili la kubeba abiria ni la rangi nyekundu na mhudumu wake au makanga anaonekana akining'inia mlangoni.

Huu ni wakati wa mchana mjini ambapo usafiri unaendelea. Ni kwenye maegesho ya mabasi ya kubebea abiria. Kuna mabasi mawili yaliyopakwa rangi ya zambarau. Kuna mhudumu wa mabasi haya ambaye amesimama nje huku akiwa ameshika bango linaloonyesha kwenye mabasi haya yanaenda na nauli ambayo inalipishwa.

Huu ni wakati wa mchana mjini, ambapo usafiri unaendelea, ni katika maegesho ya magari ya kubeba abiria, yaani matatu. Matatu moja iliyopakwa rangi ya majano imefunguliwa mlango na imewekwa bango mlangoni, ambalo limeandikwa kwenye matatu hii inaelekea.

Huu ni wakati wa mchana kwenye barabara kuu ya usafiri ambapo ubebaji unaendelea. Kuna magari aina tofauti kwenye barabara hii ikiwemo gari dogo ya kibinafsi, matatu na mabasi ya kubeba abiria. Kuna mabango makubwa ambayo yako barabarani ya kuonyesha ambako barabara hii inaelekea.

Huu ni wakati wa mchana mjini ambapo usafiri unaendelea . Ni kwenye maegesho ya mabasi ya kubebea abiria. Kuna basi kubwa lililopakwa rangi ya kijani na rangi ya manjano . Kuna mhudumu wa mabasi haya ambaye amesimama nje huku akiwa ameshika bango linaloonyesha ambako basi hili linaelekea.

Hapa ni jijini wakati wa mchana ambapo usafiri unaendelea. Katika kituo cha mabasi ambapo mabasi ya usafiri yameegeshwa na abiria wanaonekana wakitembea kando ya mabasi haya. Basi moja limewekwa bango mlangoni ya kuonyesha mahali inaelekea na nauli inayolipishwa.

Huu ni wakati wa mchana mjini ambapo usafiri unaendelea. Ni kwenye maegesho ya magari ya kubebea abiria. Kuna magari mawili aina ya matatu ambayo yameegeshwa hapa. Yamewekwa mabango juu yanayoonyesha ambako magari haya yanaenda kama vile Mombasa, Mtwapa na Mavueni.

Huu ni wakati wa mchana jijini hasa katika kituo cha mabasi ambapo usafiri unaendelea. Kuna basi la abiria thelathini na watatu ambalo limeegeshwa. Limewekwa bango kando na mlango ili kuonyesha ambapo basi hili linaenda na nauli inayolipishwa.

Huu ni wakati wa mchana kwenye barabara kuu ambapo usafiri unaendelea ni katika sehemu ya barabara ambapo watu huvukia, kuna ishara inayoonya madereva kuenda polepole ili kuzia kugonga watu wanaopita. kuna magari mbalimbali kwenye barabara hii kama vile matatu za kubeba abiria na gari ndogo za kibinafsi.

Huu ni wakati wa mchana mjini, ambapo shughuli za usafiri zinaendelea. Ni kwenye maegesho ya magari ya kubeba abiria, yani matatu. Matatu moja ya rangi nyeupe limeekelewa bango juu ambalo limeandikwa kwenye gari hili linaenda. Pia kuna gunia ya rangi ya kijani lililoekelewa kwenye gari hili.

Huu ni wakati wa mchana jijini ambapo usafiri unaendelea. Ni katika kituo cha kuegesha mabasi ya kubeba abiria. Kuna basi moja kubwa la rangi ya samawati na rangi ya manjano. Kuna polisi watatu ambao wamesimama na wanasaidia kuelekeza magari haya. Kuna pikipiki ambayo inapita.

Huu ni wakati wa mchana jijini ambapo usafiri unaendelea. NI kwenye barabara kuu ambapo matatu ya kubeba abiria inapita. Mbela yake kuna gari ndogo ya rangi nyeupe. Kwa umbali, nyumba kubwa zinaonekana, na daraja inayopita juu ya barabara hii.

Hapa ni jijini wakati wa mchana hasa kwenye kituo cha magari ya usafiri. Kuna gari moja lililoegeshwa na juu yake kuna bango ambalo limeandikwa Nakuru kuonyesha linaenda Nakuru. Wasafiri wanaonekana wakitembea kando ya gari hili.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa usafiri wa umma kwa kutumia gari la moshi. Kuna gari la moshi linalopita kwenye njia yake ya chuma. Njia hii imezingirwa na ukuta wa chuma au nyaya ili kuzuia watu kupita ovyo ovyo.

Hapa ni mjini ambapo shughuli za usafiri zinaendelea. Ni katika kituo cha magari yanayoenda upande wa Narok. Magari haya ya abiria kumi na wanne yameegeshwa moja nyuma ya lingine. Gari lililo mbele lina mizigo juu ambayo iko katika magunia ya rangi ya samawati mengine ya rangi ya kijani.

Huu ni wakati wa mchana ndani ya mji ambapo shughuli za usafiri zinaendelea. Ni katika kituo cha mabasi. Kuna mabasi ya rangi ya samawati yaliyoegeshwa kwa mstari mmoja. Kwenye mlango wa basi hii ni bango linaloonyesha bei na ambapo basi hii linaelekea.

Hapa ni mjini hasa wakati wa mchana katika kituo cha kubeba abiria. Kuna mwanamme aliyeshika bango lililoandikwa nambari thelathini na mbili, na kuonyesha ambapo basi hii itasimama. Abiria wengi wanaonekana wakisimama, kungoja kuingia kwenye basi.

Hi ni stesheni ya mabasi ambapo abiria hungoja na kuabiri mabasi na magari aina nyingine ili kusafirishwa mpaka watakapo. Kuna magari mengine kama vile malori na magari madogo ya kibinafsi. Upande wa kulia kuna njia ya magari moshi.

Hapa ni mjini wakati wa mchana katika maegesho ya magari ya kubeba abiria. Kuna basi kubwa aina ya Isuzu lililoegeshwa na ni la rangi ya samawati na manjano. Abiria wanaonekana kusimama upande wa kushoto wakingoja kuingia.

Hapa ni mjini wakati wa mchana hasa katika kituo cha mabasi ya kubeba abiria. Mabasi haya yameegeshwa ili kungoja abiria waingie. Kuna mwanaume ambaye ameshike bango la kuonyesha vituo ambavyo basi hii itasimama.

Hapa ni mjini katika kituo cha usafiri cha matatu. Kuna magari ya abiria kumi na wanne, ambayo yameegeshwa, yakingoja abiria wajae ili yaondoke. Moja limewekwa bango juu na kuonyesha ambalo matatu hii inaelekea.

Huu ni wakati wa mchana kwenye barabara kuu ya usafiri. Upande kulia kuna kituo cha usafiri cha mabasi. Pia kuna magari madogo aina ya matatu ambayo yameegeshwa huku abiria wakiingia ndani.

Huu ni wakati wa mchana ndani ya mji mkuu ambapo shughuli za usafiri zinaendelea wasafiri wanaotembea wanaonekana wakipita kando ya barabara kuna mabasi yakubeba abiria therathini na watatu yanayoonekana yakipita barabarani .kuna polisi ambao wamesimama ili kuelekeza magari haya.

Huu ni wakati wa mchana ndani ya jiji kuu shughuli za usafiri zinaendelea. Ni katika kituo cha mabasi ambapo kuna mabasi iliyosimama na abiria wanaonekana wakitembea, kuingia na wengine wakitoka kwenye matatu. Kuna bango inaloonyesha vituo ambavyo basi hizi zitasimama.

Huu ni muktadha wa usafiri, kwa kua wanawake, wanaume, na vijana wanaonekana kua wamesimama kando ya barabara, wakingoja matatu ya kuabiri. Kuna matatu ya abiria kumi na wanne, ambayo imesimama mbele yao. Kwa umbali zaidia, kuna basi kubwa iliyoegeshwa.

Hapa ni mjini ambapo shughuli za usafiri zinaendelea. Waabiri wamesimama kando ya barabara huku basi ndogo ya abiria thelathini na wawili ikiwa imesimama kando yao. Kando yake kuna bango linaloandikwa vituo ambavyo basi yenyewe itasimama na nauli ambayo italipisha.

Huu ni wakati wa mchana katika muungano wa barabara au njia panda. Kuna magari yanayoenda upande wa kulia na huku mengine yakienda upande wa kushoto. Baadhi ya yale yanayoenda upande wa kushoto, ni basi na lori la rangi ya samawati.

Hapa ni mjini ambapo shughuli za usafiri inaendelea. Kuna mabasi mengi yaliyoegeshwa kwa mstari mmoja. Mhudumu mmoja anaonekana akiwa ameshika kibango kinachoonyesha ambako basi hizi zinaelekea. Kuna pikipiki pia iliyoegeshwa hapo.

Hapa ni mjini ambapo shughuli za usafiri zinaendelea na basi la stima lililoandikwa nambari mia saba ishirini na sita lililosimama huku abiria wakionekana wakitoka mmoja baada ya mwingine. Upande wa kushoto, kuna mabasi mengine yaliyosimamishwa.

Hapa ni mjini, haswa, ambapo shughuli za usafiri za kubeba wateja kwa kutumia gari moshi zinaendelea. Kuna myavuli iliyo na mabati mekundu, iliyopangwa kulingana na njia ya garimoshi yenyewe. Hapa wateja au wasafiri hukaa wakingoja gari moshi.

Huu ni wakati wa mchana ndani jijini ambapo shughuli za usafiri zinaendelea. Hapa ni kwenye kituo cha mabasi ya maabiria. Mabasi aina tofouti mengine makubwa mengine madogo. Kuna mabasi ya rangi ya kijani na samawati.

Huu ni muktadha wa usafiri wa uma kwa kutumia gari la moshi. Ni wakati wa mchana kwenye kituo cha gari la moshi, linaloonekana likisimama kwenye njia yake ya chuma. Kituo hiki kimezingirwa kwa nyaya, ili kuzuia watu kupita ovyo ovyo wasipate ajali.

Huu ni wakati wa mchana mjini. Hapa ni kwenye kituo cha mabasi ambapo usafiri unaendelea. Kuna basi moja la rangi ya samawati na kijivu, iliyoandikwa nambari M777. Kando yake kuna ubao unoonyesha ambapo basi hii inaenda na nauli yenyewe.

Huu ni wakati wa mchana mjini. Ni kwenye kituo cha mabasi ambapo usafiri unaendelea. Kuna basi, la rangi ya kijani na samawati, ambalo limeandikwa saba, mbili, tano. Kuna mwanamume aliyeshika bango, linaloonyesha ambako basi hili linaelekea.

Hapa ni katika barabara kuu ya usafiri kuna barabara kubwa upande wa kushoto na ingine ya kuwasilisha watu makwao iko upande wa kulia kuna basi ya rangi ya manjano na lori ya rangi nyeupe.

Hapa ni mjini ambapo shughuli za usafiri zinaendelea. Kuna basi aina ya mia moja na tano la kubeba abiria thelathini na watatu liliosimama. Kando yake, kuna bango linaloonyesha kikomo cha safari yake.

Huu ni wakati wa mchana ndani ya jiji kuu, ambapo shughuli za usafiri zinaendelea. Ni katika mkutano wa barabara, ambapo magari yamesimama huku mengine yakipita. Kuna askari wawili ambao wanaashiria ambavyo magari yatasonga. Kuna pikipiki inayopita, na mabasi mawili ya kubeba abiria.

Hapa ni mjini lenye shughuli nyingi za usafiri na shughuli nyinginezo. Kuna magari mbalimbali, baadhi yakiwa na abiria. Kwenye magari haya kuna mabango yanayoonyesha habari kuhusu magari hayo na abiria.

Huu ni wakati wa mchana kwenye kituo cha mabasi ambapo usafiri unaendelea. Mwanamume mmoja ameshika bango lililoandikwa 7C na 40 kuonyesha ambapo magari haya yanaenda. Kuna mabasi yaliyoegeshwa. Ni ya rangi ya kijani na samawati.

Huu ni wakati wa mchana katika barabara kuu ya usafiri. Basi la kubeba abiria thelathini na wawili linaonekana likitoka barabara kuu ikiingia kwa barabara ndogo ya uwasilishaji. Mwanaume mmoja anaonekana akisukuma wheelbarrow i, huku nyuma yake akifuatwa na gari dogo nyeusi na basi kubwa.

Hapa ni mjini wakati wa mchana, ambapo shughuli ya usafiri zinaendelea. Ni katika kituo cha magari za kuenda upande wa Meru, kuna magari madogo upande wa kushoto na makubwa upande wa kulia. Abiria wanaonekana wakivuka barabara wakienda kupanda magari haya.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa uwasilishaji wa maji kwenye makao ya watu, na kutoa maji taka na takataka nyingine. Kuna bomba za chuma ambazo zina kutu, na zimetolewa na kupangwa kwenye uwanja ulio na nyasi.

Huu ni muktadha wa uwasilishaji wa maji safi na utoaji wa maji taka na takataka nyingine kwenye makazi ya watu. Kuna bomba ya kusukuma maji, ambayo ni ya rangi nyeusi na rangi ya manjano imeshikanishwa kwenye stima, huku bomba zingine nyeupe zikiwa zimewekwa kwenye bomba hii kubwa ya kusukuma maji.

Huu ni wakati wa mchana kwenye makazi ya watu. Ni kwenye muktadha wa nyumba za kukodisha kwa kusudi la kuishi au kufanyia biashara. Kuna jumba kubwa la ghorofa ambalo halijapakwa rangi. Kuna jumba jingine ambalo limewekwa matangi ya maji juu.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa usambazaji wa maji ni katika kisima na kuna pomba la kuvutia maji lililo jengwa kwa chuma . Bomba hili linatumika kuvuta maji kutoka upande wa chini na kuyaleta juu ambapo watu wanaweza kuchota.

Huu ni muktadha wa ugawanyaji au ugavi wa maji safi kwenye nyumba za watu na jamii, kwa matumizi mbali mbali kama vile: kunywa, kupika, kupea wanyama na vilevile kutoa maji taka kutoka kwenye nyumba hizi. Kuna mtu ambaye ananawa mikono na maji safi yanayotoka kwenye mfereji.

Hapa ni ndani ya nyumba ya makao hasaa ndani ya chumba cha upishi au jikoni. Kuna mfereji mweusi ambao umefunguliwa na maji yanatiririka polepole ndani ya kifaa chenye umbo la karai. Nyuma ya mfereji huu, ni chupa ya glasi ya maji yaliyowekwa ua ndani.

Huu ni wakati wa mchana jijini kwenye makao ya watu. Ni kwenye muktadha wa kuhifadhi mazingira na kusafisha mazingira. Kuna lori nyeupe la kubebea takataka. Wahudumu wa lori hili wanaonekana kando yake na mmoja amesimama juu huku akielekeza wengine ambavyo watavyoweka taka ndani.

Huu ni muktadha wa kuwasilisha maji na kutoa maji taka kwenye nyumba za watu au makazi. Kuna bomba za chuma zilizoadhirika na kutu ambazo zimetolewa kwenye mtaro na kuwekwa kando. Bomba hizi zinaweza kusababisha madhara ya afya kwa watu wanaotumia maji yanayopitia ndani.

Haya ni maeneo ya makazi ambapo watu wanaishi. Kuna tangi nyeusi lililowekelewa juu ya paa ya nyumba. Tangi hili, lina kampuni ya lotto, linatumika kuhifadhi maji ya matumizi ya kila siku, kama vile kuoga, kufua, kuosha vyombo, na kunyunyuzia mimea.

Hii ni barabara ya mchanga Kwa kuwa haina lami. Kando yake, ni maji machafu yanayopita kutoka Kwa hoteli zilizo kando. Maji haya yanaweza kusababisha magonjwa kwa wapita njia, watoto na watu wanaoingia katika hoteli na duka zilizomo.

Huu ni muktadha wa ploti za kukodisha au nyumba za kupanga. Ni mbele ya milango miwili ya rangi ya samawati. Kuna karatasi tatu nyeusi zilizojazwa takataka ndani. Mbili ziko upande wa kulia, ambapo zimeekelewa kwenye mkebe mweupe. Moja iko kwenye upande wa kushoto, kando ya tangi ya samawati.

Huu ni muktadha wa kusafisha jiji na kuhifadhi maeneo yanyaotuzingira. Kuna lori kubwa la kaunti ya Nairobi linaloonekana likibeba takataka. Ni katika barabara kuu ambayo pia imechafuka kwa kuwa kuna karatasi zilizotupwa njiani kama vile karatasi nyekundu.

Haya ni mazingira ya viwanda vinavyotumia kuni na vifaa vingine ili kutoa bidhaa zao. Moshi na mvuke inayotokana na shughuli hii, inaweza kuaharibu mazingira, hasa ambapo inapotolewa bila kusafishwa.

Huu ni muktadha wa kuwasilisha maji safi ya matumizi kwenye nyumba za watu na kutoa maji taka na taka taka nyingine, kuna bomba kubwa za rangi ya samawati zilizolazwa chini zinapangiwa kuchimbiwa mitaro ambapo zitazikwa ili kufanya kazi yake.

Hapa ni kwenye barabara kuu ambapo kuna Lori la rangi ya kijani linaloonekana likipita. Limebeba wafanyakazi ambao wanafanya kazi ya kusafisha jiji. Limebeba takataka na magunia nyuma yaliyojazwa takataka zilizookotwa mjini.